Mahali hapa pana nguo mingi. Nguo tele, kuna manguo ya watoto kuna, hapa naona nguo mingi ni za watoto, kuna nyumba iliyo hapo nyuma na nguo zimewekwa kutoka juu kisha hapa chini pia tunaona manguo yanayotandazwa chini. Hapa ni duka la nguo lililotandazwa humo inje.

Mahali hapa ni mahali pa kununua nguo, panaitwa LC WAIKIKI na tunaona kwamba kuna wateja waliotoka nje baada ya kununua na wanapitia kwenye ile mashini ya kuangalia kama mtu amebeba nguo kutoka huko ndani bila kulipa na tukitazama tunaona kua kuna manekani ,wamevalia mavazi na pia humo mbele kuna nguo za wanaume na wananunua.

Hapa tuko katika duka la kuuzia nguo, na tunavyotazama tunaona kwamba kuna marinda ya rangi tofauti na aina tofauti yaliyowekwa kwenye hanger na yanauzwa, na tukitazama hapo mbele marinda haya yako fifty percent off yaani kama rinda lilikuwa linauzwa mia moja sa inauzwa hamsini na tunaona kwamba wataweza kupata deal nzuri.

Hapa tuko katika duka la nguo. Duka hili la nguo linauza nguo za wanaume na tunaona shati za aina tofauti na kisha hapo juu kuna suruali za rangi tofauti kama vile nyekundu, samawati, nyeusi pia na kijani na pia shati za aina tofauti na rangi tofauti.

Hapa tuko katika duka la kuuzia vitu vya wanawake na tunavitazama kuna, begi, kuna mikufu, kuna herini, kuna mikoba aina tofauti ya wanawake kubwa na ndogo, na pia kuna, miwani ya jua na viatu vya wanawake, tunavyoona, ni aina tofauti na pia kuna mapambo ya kuweka kichwani.

Mahali hapa tunaona kwamba kuna ni duka la nguo na imeandikwa gentleman kwa vile tunaona ndani ya duka hilo kuna mavazi ya wanaume ya kuvalia kama vile koti, tai, shati pia suruali za wanaume. Na tukitazama humo ndani pia kuna jezi ya kuvalia kwa vile wanaume hupenda kandanda na kutazama na kuvaa jezi.

Hapa tunaona kwamba tuko katika duka la nguo, duka ya nguo ya watoto ya kulalia nguo za ndani pia, tunaona kwamba hapa tunavyotazama kuna viatu vya watoto na jaketi, kuna rinda zilizopangwa huko juu na chini, na nguo za kike ndo ziko humu sana, lakini huko mbele pia unaona tishati naona shati za wanaume, za wanawake, aina tofauti, ya nguo za watoto.

Hapa tuko duka la nguo linaloitwa Manix Clothing Store. Hapa tunavyoona hapo mlangoni kuna Polo, kuna Cortefiel, kuna Digel, Converse, Jockey, Rivaldi na Vincenzo. Haya ni mabrand wanayouza humu ndani na tunavyoona kuna viatu pia na nguo na tai, nguo aina tofauti.

Mahali hapa tunaona kwamba kuna magari yaliyopangwa mingi kupita mia, na magari haya ya aina tofauti na rangi tofauti, kama vile tunaona kwamba kuna magari ya hudhurungi, kuna magari ya nyeupe, magari nyeusi na magari haya ni aina tofauti na vimepangwa vikielekea upande mmoja. Na hapa ni mahali magari zikienda kuuzwa, mtu anakuja anavitazama kisha anavinunua.

Hapa tuko katika, kampuni inayoitwa Tesla , kampuni hii huuza magari, yanayotumia stima, kwa hivyo magari haya hayaharibu mazingira kwa moshi, na tunaona kwamba kuna mwanamke aliyevaa tishati iliyoandikwa, Tesla , yaani ishara yao, na anauzia mwanaume gari hilo na kumwonyesha inavyokaa, ndani.

Eneo hili tunaona kwamba kuna magari yaliyowekwa kwenye nyasi na magari haya ni magari ya kuuzwa kwa wateja tofauti na tunaona yamesafishwa na kuna wateja waliosimama kando wakiangalia magari hayo ili waweze kujua magari watakayoenda nayo nyumbani wakielezea na wenye kampuni hilo la magari hiyo ili waweze kujua bei ya magari hayo.

Hapa tuna hapa tunaona kwamba kuna gari hili linalouzwa. Gari hili ni la tx. Hii ni aina ya tx na ni gari la kdk na ni gari hili ni la rangi ya nyeusi na tunavyotazama, gari hili si nzee na gari hili ni safi limesafishwa ili ipate mnunuaji.

Mahali hapa tunaona kwamba kuna magari tofauti. Kuna magari yanayouzwa ya aina tofauti. Kuna pia matatu humo mbele, kuna pikapu , kuna forester , kuna magari yaliyo humo mbele pia. Magari haya ni ya rangi tofauti na kuna wazee wanaoangalia, waangalie gari wanalotaka ndio wauziwe na car bazaar .

Hapa tunaona kwamba tuko katika car bazaar yani mahali magari yanayonunulika mali zimetandazwa kwa yasi, magari haya yamewekwa humu na ni magari ya aina tofauti na rangi tofauti na pia tuna kwamba kuna wateja waliokuja kuangalia magari hayo, na pia tuna kwambaa wanaume wengine waliokalia kalia gari hilo, wanaonyeshwa gari hilo, ndo waweze kukinunua, na pia kuna watu walievalia kegi ambayo wanafanya kazi hii.

Mahali hapa tunaona kwamba kuna magari aina tatu, kuna gari linaloitwa tuk tuk, yaani gari la kubeba abiria na ni ndogo na ni ya kuenda masafa fupi na kando yake tunaona kwamba kuna gari lililofunguliwa. Kuna mwanake analitazama na magari haya yataka kuuzwa na wateja wanakuja kuangalia wakielezewa venye gari watanunua.

Mahali hapa tuko katika mahali pa kuuzia magari mapya na magari haya yamewekwa humu ndani, na kuna kioo kubwa ya kutazamia magari kutoka nje yakivutia wanaotaka magari. Na tunaona magari haya yamewekwa yakitazama upande mmoja na wanaotaka magari hukuja kuelezewa magari haya ya aina tofauti na hununua.

Tunaona kwamba kuna magari mengi, yaani tuko katika duka la gari. Na kuna wateja wawili; mwanamke na mwanamume walio ingia humo ndani na wanaelezewa gari wanayotaka kununua mbona walinunue; na anayewaelekeza akiwapea haya mawaidha ni mfanyikazi wa kampuni hilo la gari.

Hapa tunaona kwamba kuna mwanaume aliyesimama na wateja wawili ambao wanakaa ni watu wanaopendana na pia tunaona kwamba kuna gari ambayo iko kando yao na gari hili hawa wanataka kulinunua na mwanaume huyu ameshikilia karatasi mkononi na pia anataka waweze kupiga sahihi ndio waweze kununua gari hiyo na ikue yao sasa.

Hapa tunaona kwamba kuna gari, gari iliyofunguliwa mlango wa mbele, wa abiria na gari hili linauzwa na tukitizama ndani ya gari hili ni safi, na pia tunaona kwamba gari hili kuna mahali pa kufungia mshipi, kuna mahali pa kutandazia miguu, kisha mahali hapo juu ni gari liliofunguliwa humo juu yaani juu inaeza ingia ndani.

Hapa tunaona kwamba tuko katika mahali pa kuuzia gari, na magari haya yameletwa na lori, na lori hili, lina upande wa juu, na upande wa chini, na upande wa juu unaeza beba magari manne na chini pia magari manne, na upande wa chini hamna gari, lakini upande wa juu kuna gari mbili nyeusi na zingine mbili za rangi ya nyeupe, na zimo humo juu, bado hazijatolewa.

Hapa tunaona kwamba kuna gari linalouzwa. Gari hili ni la KDC 889P na gari hili ni la Grey na tunaona kwamba ni gari la nissani na ni safi limesafishwa na tunavyoona gari hili si jipya lakini mwenye hili gari anataka apate kuiuza kwa watu wengine.

Hapa tunavyotazama tunaona kwamba tuko China tukiangalia maandishi yaliyoandikwa kwenye magari haya na hapa tunaona kwamba ni mahali mabasi yanatengenezwa kwa vile mabasi haya hayana magurudumu kwa sasa na madirisha lakini tunaona kwamba mabasi haya yanapakana na ni mabasi ya rangi tofauti. Inakaa yale yanaendea mwanafunzi.

Hapa tunaona kwamba kuna magari aina tofauti. Magari haya ni mapya, tunavyotazama kwenye nambari za gari, tunaona ni mapya, na magari haya ni ya rangi ya aina tofauti, kuna rangi ya nyeusi, rangi ya samawati, gari la rangi ya nyeusi ingine, ingine ya nyeupe, na kuna wanaume waliosimama kando ya hilo gari, wakielezea wateja kuhusu gari hilo humo nyuma.

Hapa tunaona kwamba tuko katika mahali pa kununulia nguo, na tunaona kwamba kuna nguo aina tofauti yaliyoanikwa huko juu, na yaliyo tandazwa. Manguo haya ni ya rangi tofauti, na ni ya aina ya soksi, na kuna aina ya watoto, na ya watu wakubwa pia wanaweza valia soksi hizi za rangi ya aina tofauti.

Hapa ni soko la matunda tunavyoona kwamba kuna matunda ya maembe yaliyoiva, kuna maparachichi pia, ndizi zilizoiva za rangi ya manjano na ndizi za kupikwa za rangi ya kijani ambazo hazijaiva. Tunawaona wateja kila mahali wanaonunua matunda haya.

Hapa tunaona kwamba kuna mahali palipotandaziwa na kuna aina tofauti ya michoro. Michoro hii ni ya rangi na tunaona kwamba kuna yaliyotandazwa chini, kuna yaliyoegemea ubao, kuna iliyowekwa humo juu na hapa ni watalii huja kununua hizi vitu unapokuja kuona.

Tunavyoona hapa ya kwamba tuko katika soko, na soko hili tunauza matunda mingi na vitu vya kupikia kama vile karoti, tunaona kwamba, pia kuna, matunda humo mbele na kuna safu aina tofauti, na wauzaji hawa ni wengi na pia wanapimia mtu kilo ndio wakuuzie kwa kilo.

Hapa tunatazama kwamba tuko katika soko la nyanya kwa vile tunaona kwamba mwanamume huyu aliyetandaza nyanya zake kwenye kreti za mbao, na kreti hizi zinazidi kumi kana vile anauza, na hapo mbele kuna wateja wawili wanaotazama akitandaza hizo nyanya na pia tunaona kwamba kuna mwanamume mwengine pia yeye vilevile anauza nyanya pia.

Hapa tunaona kwamba tuko katika soko; soko la matunda aina tofauti. Tunaona hapo juu kuna mananasi yaliyopangwa hapo juu, kisha tunaona kwamba kuna mandizi chini yake, mandizi za rangi ya majani yaliyoiva na tunaona matufaha, maembe, matikitikimaji na kuna pia mananasi yaliyokwatwa kuuzwa.

Mahali hapa tunaona kwamba ni soko kubwa. Soko hili limejaa watu wengi na tunavyoona kutoka juu, tunaona kwamba kuna malori aina tofauti yaliyopanga laini, na kuna wauzaji waliokuja humo wananunua bidhaa za kuuza sokoni, na hawa wenye lori wanauzia hawa wauzaji vitu vya soko.

Watu wapo katika soko, na soko hili, tunaona kwamba kuna ndizi, kuna ndizi nyingi zinazouzwa. Kuna ndizi zilizoiva, yaani ndizi za kuliwa vilevile zilivyo, na kuna ndizi zilizo za rangi ya kijani, mandizi haya yaani, ndizi hizi ni za kupikwa, watu wakipika matoke, wanatumia yasiyokuwa yameiva.

Hapa kuna soko la asali. Kuna asali aina tofauti. Kuna asali kubwa. Kuna asali ndogo. Kuna asali iliyowekwa kwenye chupa. Kuna wamama kadha wa kadha wanauza asali kwa wateja tofauti na tunavyoona kwamba kuna mama aliyeweka asali yake kwenye kibuyu na hili ni soko la asali.

Hapa tuko sokoni. Soko hili limejaa matunda mingi tele. Kuna mwanaume anayeuza matunda kama orenji , tufaha, parachichi, mananasi, matikiti maji, kuna ndizi zilizo wekwa hapo juu. Sokoni, soko hili lina matunda mengi.

Hapa tuko na jumba la ghorofa mingi. Ghorofa hili kuna balkoni kwenye ghorofa yote kila unapoenda juu unaona kwamba kuna mahali balkoni kila jumba. Na pia kuna waliyopweka mimea hapo nje ya balkoni yao na ghorofa hili limepakana na lengine na kuna miti hapo kando.

Tunavyoona hapa kuna nyumba ya ghorofa ya rangi ya nyeupe. Nyumba hii iko Lavington na watu wengi huishi humo ndani , ni nyumba ya kukodisha pia na watu huishi humo ndani wakilipa renti kila mwezi.

Hapa tunaona kwamba tuko katika nyumba. Nyumba hili ni safi na tunaona kwamba nyumba hili lina, huku kwanza ni kwenye kicheni . Kicheni hii kuna sinki ilio hapo kando, kando ya dirisha ,ikona dirisha kubwa na tunaona kwamba pia kuna mahali pa kupikia na pia kuna mahali pa kuweka vyombo hapo chini.

Hapa tunaona kwa kuna jumba na jumba rembo sana. Jumba hili ni la ghorofa na tunaona kwamba kando ya jumba hilo kuna jumba lingine kando yake na majumba haya yamejengwa kwenye mahali ya mtu mmoja na tunaona kwamba kuna mahali pa kuogolea pia mbele ya nyumba hiyo na mahali pa kupumzikia wakiogolea.

Hapa tunaona kwamba tuko katika nyumba, nyumba kubwa, la ghorofa, manyumba yaliyopangana ya ghorofa katika safu tofauti, na tunaona kwamba, chini ya hayo manyumba kuna mahali pakuweka gari, yaani kwenye kivuli, ya kuwekelea magari yasikae juani na kisha, ni aina tofauti na kuna mahali pakupandia ndio uende, juu ya ghorofa.

Mahali hapa tunaona kwamba kuna jumba kubwa, jumba ya mkaaji mmoja yaani si nyumba ya kukodesha watu wengi , ni mtu anakaa na familia yake na tunaona kwamba wamefungua gati yao na tukitazama ndani tunaona kwamba jumba hili kuna mahali pa kukaa huko njee kisha mahali pa ghorofa kuna mahali pa kutazamia njee yaani balcony na tunaona kuna room .

Hapa tunaona kwamba kuna nyumba za ghorofa. Kuna nyumba mbili, moja iliyopakwa rangi ya kijani kibichi kisha hio ingine imepakana nayo imepakwa rangi ya nyeupe. Manyumba haya ni ya ghorofa na kuna wenyeji wanaokodisha haya manyumba na kisha watu wanahamia humu ndani wanaishi.

Hapa tunatazama tunaona kwamba kuna jumba la ghorofa , ghorofa mingi sana floor kupitisha kumi na. Na tunaona kwamba pia hapo nyuma kuna maghorofa mengine yaliyojengwa ,ndio watu waishi humo ndani waweze kulipa renti mwisho wa mwezi na kisha waweze kuishi humo.

Hapa tunaona kwamba, kuna manyumba ya ghorofa, aina tofauti, na kuna shamba lisilo na kitu, lakini tukiangalia kwa umbali tunaona manyumba ya ghorofa tofauti tofauti, watu wamejenga huko sana, na manyumba haya mengine ni makukodisha, na zingine ni za watu kuishi humo ndani, waliojenga wanaishi humo ndani.

Mahali hapa tunavyotazama kuna majumba ,kuna jumba kubwa la gorofa na tukitazama chini kuna mwanabiashara aliazisha biashara hapo chini na hizo mahali pengine kwa gorofa tunapoelekea juu ni mahali pa kuishi na tukiangalia hapo juu kuna kibao kilioandikwa"TO LET" yaani kuna majumba ya kukodishwa na wanahitaji wateja wa kuishi humo ndani.

Hapa tunaona kwamba kuna jumba kubwa. Jumba hili ni la ghorofa, ghorofa mbili na tukitazama tunaona kwamba kuna mahali pa kuingilia na juu mahali pa kuingilia tunaona kwamba kuna kitu ya stima ambayo inazuilia wezi wasiweze kuingia humo ndani na jumba hili lina wakaaji wake.

Hapa tunaona kwamba kuna jumba kubwa. Jumba hili ni la kukaa na tunaona kwamba jumba hili la ghorofa lina manyumba mingi yaliyozidi kumi na ni ya rangi tofauti kwa vile tunaona kwamba kuna rangi ya manjano, rangi nyeusi pia rangi nyeupe kwa nyumba hiyo, imependeza sana.

Tuko katika soko kuu la QuickMati, yaani QuickMart , na soko hili tunakwamba kuna wateja aina tofauti, na wamepanga laini, ndio waweze kulipia bidhaa walizochukua humo ndani, na kuna laini tofauti, kuna kaunta tatu tunazoona, na kila kaunta ina wateja wengi, na wanasaidiwa na wafanyikazi huko.

Mahali hapa tunaona kwamba tuko katika soko kuu la Naivas. Na soko hili tukitazama tunaona kwamba kuna manguo yaliyo humo kando yanauzwa ya kike. Tukitazama huko mbele kuna vitabibi viliyowekwa kwenye shelfu zinanunuliwa na tukiangalia hapo juu kumeandikwa sports yaani ukitaka vitu vya kuchezea kandanda unaweza vipata humo na pia viti vilivyo mbele vinauzwa huko.

Mahali hapa tuko katika soko kuu na soko kuu hili tunaona kwamba mahali hapa ni mahali pa kuuzia vitu vya nyumba, yaani vya kupikia na tunaona kuna sufuria ya moto na pia upande huu mwingine kuna sufuria aina tofauti. Sufuria ya moto kuelekea juu hadi chini ya rangi aina tofauti.

Hapa tuko katika duka la soko kuu la Carrefour na tunavyoona hapa nje kuna matroli ya kubebea vitu wanaponunua vitu mingi yasiyoweza kutoshea kwa kikapu kile kidogo na tunaona kwamba kuna wateja hapo nje na kuna askari walinzi wanaoangalia wateja wanaoingia kama kana kwamba wamebeba kitu na kunao walimo ndani.

Naona kwamba kwenye safu hili la soko kuu, kuna bidhaa aina tofauti. Kuna bidhaa ya maji maji, bidhaa ya powder powder , yaani sa bidhaa hizi, ni vya kuoshea vyombo, kuosha choo, kuoshea, kuosha humo kitcheni , na kuna vya chupa ndogo kuna chupa kubwa.

Hapa tuko soko kuu , soko kuu hili kuna matunda aina tofauti. Kuna maparachichi, tikiti maji, orange na pia hapo mbele tunaona kuna kabeji